Daktari mmoja amevaa koti lake nyeupe akiwa anafanyia mazoezi mwanaume mmoja huenda huyo mwanaume amekuwa shida ni mlemavu maanake pale kuna kiti lake ambayo huwa inatumia kwa rangi yake nyeusi.

Chupa moja kwa rangi yake nyekundu ambayo iko na maandishi pale measles , kando yake kuna sindano.

Kumekuwa na mlipuko wa moto ambayo imechoma nyasi pale msitu. Pale kuna wanaume wawili ambao wamevaa sare wakijaribu kutoa hiyo moto, wote wakiwa wameweka, wamevaa mfuko mikononi mwao.

Wanawake hawa wawili, moja akiwa ameshika spika wakiwa katikati ya mti ama katika mtaa, huenda wanatoa hotuba au onyo ambao kila mtu anafaa kuipata. Pale kando kuna mwanamke moja amesimama.

Mali tofauti ambazo pale muuzaji ameeka pale akipanga kwa orodha. Pale tena kuna dawa za kienyeji ambao ameeka katika chupa alafu kuna maandishi inayoonyesha bei ya hizo dawa.

Hapa kuna vitu ama kuna tofauti tofauti. Kuna dawa tofauti tofauti ambayo imepangwa katika hapa soko ama kwa duka. Pale tena kuna mchoro, mwenyeji anawezakuwa ama ameekelea vitu zake pale na akaipanga pesa.

Hapa ni mfuko ambayo wameekelea dawa. Kuna dawa iko kwa mtungi, kuna sindano halafu kuna ya chanjo. Inaeza kuwa daktari ama yeyote ako pale ametayarisha dawa zake ziwe tayari kumpea chanjo watu.

Vifaa hizi hasa ni za kitamanduni. Hasa zimewekwa kwa decorate iki decorate ili uweze kuvutia zikiwa kwa rangi tofauti tofauti na vitu tofauti. Pale chini kuna karatasi ya rangi yake nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye ameshika sindano alafu mkono yake pia kuna dawa akiwa anatoa dawa ili aeke sindano aweze kuchanja mtoto. Pale nyuma yake kuna mwanamke mmoja ameshika mtoto akiwa tayari kuchanjwa.

Mikono hii ikiwa imeoshwa ikiwa na pofu huenda ni mtoto ama ni mtu ambaye anaosha mkono na sabuni ili kuhakikisha amezuia magonjwa na mkono ikuwe safi ipasavyo.

Dawa hii ikiwa katika hio boksi . Hii ni dawa ambazo hasa ukulwa na watu magonjwa ambao wanaeza kuwa na shida ya mwili ama wanaeza kuwa wanasikia maumivu ili waweze kupungua maumivu ilioko ndani. Hii dawa hasa huwa inakupea ukue na afya mzuri mwilini mwako.

Dawa iliyopo hii chupa kuna mwanamke mmoja ambaye ametoa dawa akaeka kwa mkono wake huenda anataka kumeza hiyo dawa ama anatumia ili kuelimisha watu jinsi ya kumeza hiyo dawa.

Mwanamke mmoja mama ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa pale ameshika dawa alafu sindano kutoa dawa kando yake kuna watu wamepanga laini huenda wamekuja ili waweze kupewa chanjo.

Mwanaume moja akiwa amesimama pale akitoa sabuni ili aweze kuosha mkono yake.

Daktari moja mwanamke kama amevaa nguo zake za kazi akiwa pale anamvalisha nguo mtoto ambaye ametoka kuzaliwa, huyu mtoto amevaa na leso yake nyekundu akiwa amevalisha hili aweze kupeleke mamake huyo mtoto.

Hizi ni dawa ambayo mara kwa mara huwa wanapea mchanjo watoto. Wanapea watoto mchanjo walio na miaka kumi na kurudi chini ili wakue na afya nzuri, ngozi nzuri na tena wazuie magonjwa ya baadae.

Mwanamke mmoja ambaye ni daktari amekaa mbele ya hiyo kijana yeye akiwa ameshika kalamu na kitabu, huenda kuna huyu anamsaidia huyu mwanaume aliyemgonjwa kuelimisha ama kumsomea kilichosababisha ugonjwa wake.

Mwanaume huyu akiwa ameshika mtoto akipewa chanjo na daktari. Kando yake kuna watu ambao wamesimama pale wakiwa wamekwisha kuonyesha sapoti, ama wamemleta mtoto hospitali

Chupa hizi ikiwa chupa nne. Zote ziko na dawa ndani. Ziko kwa rangi tofauti tofauti hasa dawa hizo zilizo ndani huwa inatumika ili kuwapea chanjo watoto walio na miaka nne na kuenda chini.

Hizi ni dawa mbili halafu pale kuna sindano mkono hii imeshika dawa mbili akiwa anatoanisha dawa kutoka hiyo mtungi kuweka sindano inaeza kuwa ni daktari anataka kufanya chanjo mtoto.

Chupa hili ni chupa la dawa ambayo kwa rangi yake nyeupe ndani yake kuna dawa hasaa hii dawa inatumika ili kuchanja watoto walio na miaka tano na kurudi ili wakuwe na afya nzuri.

Mama amepeleka mtoto wake chanjo mama amemshika mtoto wake ili apewe chanjo. Kando yake kuna daktari ameinama pale ili ape mtoto huyu chanjo. Alafu tena kuna madaktari ambao wamesimama pale.

Hizi ni dawa ambazo hasa huwa watoto au watu huwa wanakula, dawa ilikuondoa maumivu. Tena hii dawa inasaidia kukupea nguvu zuri na tena inakupea afya zuri katika miwili wako.

Mwanaume moja ambaye amevaa koti yake nyeupe akiwa amesimama mbele vifaa zake kando kuna mwanaume pia aliye kwenye huenda huyu akiwa pale akiuza vitu vya kienyeji.

Mama mmoja ambaye ameleta mtoto wake hospitali ili aweze kupewa chanjo. Pale kuna daktari ambaye amevaa koti yake nyeupe ambaye akiwa amempea huyo mtoto au anamfunza huyo mtoto ili aweze apewe chanjo.

Daktari watatu alafu kando yake kuna mgonjwa huenda huyo mgonjwa amekuwa na tatizo kutembea ama ya mguu, naona madaktari wanamsaidia kufanya zoezi ili mguu yake ikuwe na nguvu.

Chupa hizi za dawa ambazo zimewekwa kwa laini inayovutia hizi ni dawa ambazo huwa inatumika haswa kwa ng'ombe ili ng'ombe akuwe na ngozi mzuri afya mzuri na tena maziwa ikuwe mingi.

Dawa ya kienyeji iliyopo katika chupa hizo dawa ambazo ameweka pale mbele yake kuna baiskeli ambayo mtu amewekanisha alafu pale tena kuna maandishi inayoonyesha kuhusu hizo dawa za kienyeji.

Wanawake wawili wote wakiwa wanapika kumzo pale hospitali moja akiwa mgonjwa amekaa kwenye kiti alafu mwingine amevaa sare zake za kazi akiwa ni daktari.

Mwanamke mmoja mama akiwa pale amevaa nguo lake nyekundu kando yake kuna kijana mmoja ambaye amepewa mtoto ili ashike wote wakiwa wameketi katika kitanda la hospitali.

Kuna mwanamke mmoja ambaye anasaidiwa kuangalia kile tatizo anachokuwa pale kwa maskio , daktari ameshika sikio la yule mwanamke ili aweze kuangalia tatizo huenda huyu mama alikuwa na shida maskio.

Kuna dawa ambayo iko katika hilo chupa alafu kando yake kuna boksi hii zikiwa katika meza. Dawa hizi haswa huwa inatumika ili kuongeza damu mwilini ambapo kuna mtu ambaye anadamu mwili yake.

Chupa hizi mbili zikiwa na dawa ndani. Hizi chupa ambazo hasa hutumika ili kuwapea chanjo watoto walio na miaka kumi kuenda chini hasa ili wakue na nguvu na kuzuia magonjwa ya baadae.

Kumekuwa na teremko ama maji, maana kumekuwa kumenyesha pale kwa barabara kuna maji mingi alafu kwa barabara kuna magari ambayo yanajaribu kupita kuna magarii ambayo yanapita wakiangalia ile pande ingine.

Chumba hili ni chumba la oparesheni ambayo madaktari hawa wakiwa katika ile jumba wakiwa wakifanya oparesheni kwa mgonjwa ambaye amelazwa pale, hapa kuna madaktari kina mama wanne wakiwa wamevaa nguo zao sare.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa katika chumba hili. Yeye ameinama akiwa anatayarisha ama anatengeneza anapanga vitu zake akiwa anapanga akiwa akieka hiyo pochi lake vizuri. Huenda ni dawa za kienyeji.

Hapa ni chumba ndogo ama hasa inaitwa vyoo ikiwa na mlango mbili imepakwa rangi alafu mbele yake kuna mtungi ama kuna pale kentank ya kuosha naye mkono baada ya kutoka kutumia hizo chumba unaenda pale unaosha mkono yako.

Hapa ni kwa wenyeji, pale pametengenezwa nyumba ndogo ndogo, inaweza kuwa ni ya kuunda ama ambapo wanyama ndogo ndogo huwa wanaishi, iko na rangi tofauti tofauti.

Wanaume hawa wawili ambao wamevaa nguo sare zinazofanana, wote wameshika vijiti wakisafisha. Hapa kuna takataka ilioko kando ya barabara, wao wanasanya ili waweze kuchoma hizo takataka.

Kuna mama mmoja ambaye amekaa pale akiwa ameangalia juu. Alafu kando yao kuna madaktari wawili. Huyu mama anaeza kua ako na shida ya meno, daktari hawa wakiwa tayari kumuona ama kushughulikia tatizo ya meno yake.

Hapa kuna madakatari wawili ambao wamevaa nguo zao za kazi. Wote wamevaa koti lao nyeupe. Halafu kuna moja ambaye amekaa pale kama ameangalia juu na kufungua mdomo lake, anaeza kuwa anataka kuangaliliwa tatizo la meno yake.

Haswa watu huita uchawi. Hapa kuna mtungi ambayo ndani inatoka form . Na hapa kunaweza kuwa watu wa viti ama kuna wamama ambao haswa huwa wanacheza ama wanafanya hii uchawi.

Mwanaume moja akiwa amelala pale kwa kiti halafu kuna daktari ambaye anamsaidia kushika mguu. Anaeza kuwa amekuja ili kufanyiwa mazoezi ama kunagaliwa maanake anaeza kuwa anaskia uchungu katika miguu yake moja.

Kuna wanume wawili, mmoja akiwa anapea mchanjo ng'ombe halafu mwengine ameshikilia ng'ombe ili ng'ombe asiweze kutoroka wakati anapopewa chanjo. Pale tena kuna ng'ombe wengine wakiwa pale ndani wakingoja kupewa chanjo.

Mwanamke mmoja muislamu akiwa amebeba mtoto wake pale hospitali ili aweze kupewa chanjo. Yeye muislamu ameshika mtoto alafu kando kuna daktari mmoja ameketi kwenye kiti ili ampee hiyo mtoto chanjo

Hii ni dawa ambayo sana sana huwa watu ambao waliokuwa na shida ya damu katika mwili yao hukula hii dawa huongeza damu katika mwili hasa watu waliopata ajali na kupotesa damu wanaitumia.

Dawa hii alafu kuna sindano. Zote zikiwa zimewekwa katika meza ya nyekundu. Hizi ni dawa ambazo hasa watu wakubwa ama kina mama humeza ili kuzuia.

Wanaume wawili wakiwa wanakimbia. Kumekuwa na televuko wa nyuki. Nyuki wametokana na inaweza kuwa imewakula hawa wanaume. Hawa wanaume wanatoroka ili waweze wasipatwe na nyuki.

mwanaume moja akiwa katikati la shamba, kama amevaa nguo yake nyeupe, pale amebeba mtungi mgogoni mwake, akiwa katikati la shamba, hii ni shamba kubwa yeye akiwa ama anatua ama kuhakisha kuwa shamba hilo

Mama mmoja daktari, amevaa nguo ya kazi. Yeye ameweka sindano katika dawa ikiwa tayari kupea mchanjo halafu kando yake kuna watu pale kuna madaktari na watu ambao wamelija ili kupewa chanjo.

Mwanaume moja ambaye amekaa pale kwa kitanda kama ameangalia juu alfu kando kun daktari huenda akona shida ya meno daktari anaangalia hiyo tatizo ya meno.

Hapa kuna baba mmoja, daktari, akiwa anamwangalilia shida. Kuna mama mmoja amekaa pale kama amefungua mdomo lake, wakiwa wanafanya ama wanaangalia shida ama tatizo ya meno yake.

Sanduku hili ikiwa kwa rangi yake nyeupe ikiwa pale. Kando yake kuna dawa, hizi ni dawa ambazo haswa watu hukula ili kuzuia maradhi au magonjwa ambayo wanaweza pata mwilini mwao baadae.

Dawa hili kwa rangi yake nyeupe ikiwa pale imesimama alafu ikona maandishi ambayo imetumia weusi, ikiwa imeandika pale pills for sex . Hizi ni dawa ambazo hasa watu hutumika hutumia.

Wanaume hawa wawili wakiwa wanakimbia hili kuwa baada ya nyuki kutoka wanakimbia wakiekekea msitu manaka nyuki huenda wapate wanaenda kuumiza hawa.

Hii ni orodha ama ni maelezo ambazo unaelezea jinsi ambayo mtu angetaka kutumia hizo dawa za kienyeji anafaa kufuatilia. Hizi dawa za kienyeji hasa inaitwa Maasai herb . Hii ni dawa ambazo ukitaka unaenda pale kijijini ama unapewa namba unawapigia alafu wanakuletea.

Mwanaume moja akiwa pale anakimbia, baada ya nzi kutoka, nyuki hizo zikiwa zimetoka wakiwa wanakimbia ili, yule mwanaume akiwa anakimbia akielekea msitu pale.

Kumenyesha na kumenyesha kumekuwa na maji mingi kwa barabara. Hapa kuna gari ambayo imepata ajali ama imeanguka. Alafu kando yake kuna wanaume ambao wanatembea wakijaribu kutoroka.

Wanawake wawili wamevaa shati nyekundu alafu amevaa suruali zao nyeusi wakiwa wamesimama kando ya gari, wote wakiwa wamesimama wamevaa glovu, huenda hawa ni madaktari ambao walikuwa wametembelea katika jamii.

Mama mmoja kama amebeba mtoto wake kwa miguu akiwa pale hospitali ili aweze kupea mtoto chanjo. Daktari mmoja akiwa ameinama pale kando yake akiwa na ili apee mtoto chanjo kupitia mdomo.

Kuna mama mmoja hapa akiwa amefunga kichwa chake na leso lake nyekundu , nyuma yake kuna wamama wengine wawili huenda huyu amesimama pale akionyesha ama na kuelimisha waschana wengine.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mbele ya choo iliyo na mlango mbili.

Hawa kuna madaktari, hapa ni nyumba ya oparesheni. Kuna mmoja mabaye amelala, mgonjwa huenda ako na shida ya macho mwake, anaangaliliwa shida yake ya macho na hawa daktari.

Mwanamke mmoja ambaye amelazwa pale katika kitanda akiwa ameangalia juu na amefungua mdomo. Pale kuna daktari ambaye amevalia koti lake nyeupe akiwa pale anamsaidia kumtoa tatizo ya meno ya huyu.

Mwanamke mmoja ambaye pale amelazwa kama ameangalia juu. Kando yake kuna daktari ambaye anaangalia shida zilizo hapo ndani ya meno. Huenda huyu mwanamke amekuwa na tatizo la meno, huenda amekuja hospitali aweze kutibiwa.

Kuna mama moja akiwa pale ameleta mtoto wake ili apewe chanjo. Mama huyu ameshikilia mtoto wake na akafungua mdomo halafu hapa kuna daktari akiwa anapea huyo mtoto chanjo. Kando yake kuna madakatari wengine ambao wamevaa sare wakipiga picha.

Hizi ni dawa ambazo unanunua kwenye kwenye duka la madawa ili kumpea ng'ombe yako ama wanyama zako ulizo nazo. Hizi dawa unaisaidia kama mchanjo ama unaongezea kwa chakula ili ng'ombe akue na afya nzuri na tena akue na nguvu na tena aweze ukikama ukame maziwa mengi.

Hii ni chumba ambalo wametengeneza naili kufunza watu jinsi ya ugonjwa wa ukimwi. Hao watu wamechunga kwa kikundi ili wafunze watu wa wengine wamekuja ili wapate dawa na pia wapimwe. Wanatembea kwa county to county wakiwafunza watu jinsi ya kujikinga.

Hapa ni chumba au nyumba ya hospitali. Huyu wamekuja kuhudumiwa, amelala kwa kitanda, alafu kuna daktari anamwangalia , Huenda ako na shida ya macho maanake amevaa miwani nyeupe, huyu anataka kuangaliliwa shida ya macho na uyu daktari amemwangalia chini akiangalia shida au tatizo la macho.

Mama na baba ambao wamefunika mdomo wote wawili wako kwa mtungi wakiosha mkono alafu kuna wamama wengine wako nyuma yao wakingoja wakiwa kwa laini wakingoja hawa wamalize ili ifike wakati wao waoshe mkono pia. Hawa mama na baba wenye wanaosha mko wako wakiosha wakiangalia picha.

Haya ni dawa ambayo hukunywa ili kusaidia mwili sana sana hua inatoka jiji ama jamii mahali mahali tofauti tofauti. Haya unakunywa ili kusaidia kuondoa uchovu na tena kukupea afya mzuri, sana sana hua inapewa watoto waliokua na miaka kumi kuenda chini

Kumenyesha na kunyesha huku kumeleta mafuriko. Halafu mafuriko imeleta maji nyingi, kwenye makaazi ya watu. Imeharibu mali za watu na tena hii maji imeingilia kwa nyumba za watu. Inaeza haribu mali za watu na tena, inaeza leta ajali na tena inaeza leta maugonjwa mbalimbali, hayo maji chafu.

Hizi ni dawa za mchanjo. Hizi ni dawa ambazo watoto waliokuwa na miaka tano na kurudi nyuma huwa wanachanjwa kila mwaka ili waepuke magonjwa mbalimbali na tena wakue na afya mzuri. Tena inawasaidia kumea kwa haraka na tena wasikuwe na magonjwa yanayosababisha mwili.

Hii picha inatuonyesha mama ambaye amekaa chini, tena kuna madawa ya aina aina. Inaeza kuwa hizo ni dawa ambazo ni za kienyeji. Hizi dawa inasaidia kuua ama kuondoa uchawi. Mara kwa mara huwa twaita, kama hawa inakuaga za uchawi ama za kuroga watu katika jamii.

Hapa ni mama ambaye anasaidiwa na daktari kumuangalia shida ya masikio. Hapa kuna vikundi. Watu wengi wanaosaidiwa, wamekuja kusaidiwa na madaktari kwa mashida zao mbali mbali. Huku kuna daktari mmoja amemshika mama moja masikio na kumulika ili kuona shida iko wapi.

Hapa ni chumba la watoto ambao wamezaliwa kabla ijaifikia kilo kilichoitajikana. Kuna mama ama daktari ameenda kumshughulikia mtoto ambaye bado ni mdogo. Unampa dawa ama unampa chanjo ili mtoto akue na akue na nguvu na tena kwa afya nzuri. Tena unampa chakula ili akue na akue na kilo ya haraka.

Huyu ni mama ambaye ameenda kuenda kutembelea mama ambaye ametoka kuzaa katika hospitali. Huyu ameenda kutembelea mwenzake mama ambaye ametoka kuzaa na kumpelekea zawadi kama leso na nguo inaweza kuwa huyu mtoto anahitaji. Ameenda kutembelea na kukaribisha mtoto ambaye ametoka kuzaliwa na kumpelekea zawadi tofauti tofauti.

Hizi ni dawa. Dawa hizi unaweza meza. ili kuugua maumivu uliokuwa nayo kwa mwili. Dawa hizi tena inasaidia kuondoa magonjwa uliyokuwa nayo kwa mwili ama kusaidia kuondoa kusaidia upate nguvu. Dawa hizi tena inasaidia upate nguvu kwa mwili na tena inakufanya ukue na afya nzuri.

Mtoto ameletwa na mama katika dispensary ama duka la dawa ama hospitali ili apewe chanjo. Mama amekaa ikiwa na watoto wawili ila ameshika mkono mguu. Alafu daktari ameshika mkono alafu akampea hiyo chanjo. Kuna wengine wawili wamesimama pale kama wamevaa sare zinazofanana.

Hapa mtoto anapewa chanjo kuna mama amempeleka mtoto wake hospitali ili apewe chanjo kuelekea nyakati ama siku ya mtoto alipozaliwa. Daktari anamsaidia huyu mtoto kwa kumpea chanjo maanake yeye ndiye amefungua mdomo ya huyo mtoto alafu ameshika mtoto kwa mkono mwingine ili amsaidie kumpea chanjo huyo mtoto.

Hii ni picha ya dawa ya mchanjo wa watoto. Hii dawa hua inapewa watoto waliokua na miaka tano na kurudi. Hii ni dawa ambayo inaachisha watoto ama inapewa mchanjo watoto ili kuepuka magonjwa ya baadae alafu tena kumpea afya nzuri.

Ndizi hizi zikiwa zimetoka kukatwa kwa shamba. Hizi ni ndizi ambazo imetoka kukatwa kwa shamba na mkulima, akiwa amezipanga vizuri zikiwa ziko tayari kupelekwa pale sokoni ili aweze kuuza.